Soko hili linavyoonekana linauzwa vitu vingi kama vile nyanya, kitunguu, viazi vitamu, hoho, dania. Na pia kuna manguo kadhaa hapo kama vile leso.

Noti hii ni ya elfu moja ya Kenya, ambayo ina rangi ya hudhurungi na inavyoonekana ni mtu ameshikilia kwa mkono yake pesa hii.

Kuna mtu ambaye ameshikilia noti ya shilingi elfu moja ya shilingi ya Kenya ambayo ni rangi ya hudhurungi na ameikunja kwa kiganjo, viganjo vyake viwili.

Kuna duka la Mpesa ambalo mtu akitaka kutolewa pesa kwa simu ama kuwekea pesa kwa simu anaingia kwa duka hili ili kusaidika.

Duka hili liko katika floor ya chini ya hii ghorofa. Inavyoonekana ni ya rangi ya samawati na maziwa inauzwa hapa. Maziwa hii ni aina ya, Mt. Kenya, ambapo watu wanakuja kununua kwa hii duka.